Mimea ya maboga inakua kwenye mabomba meupe ikitumia mfumo wa kisasa usiotumia udongo, baadhi ya maboga ni kijani kibichi, mengine ina rangi nyekundu. Safu nyingi za mimea zimepangwa vizuri, mfumo huu ni wa kisasa.

Mimea mingi ya maboga ya kijani kibichi imepandwa kwa utaratibu. Mashamba haya yanatumia mfumo wa kisasa usiotumia udongo. Mboga zikikua kwenye mabomba meupe. Kila mmea una majani mabichi yenye afya. Jua linapita kupitia wavu.

Mfumo wa kilimo ambao hautegemei udongo. Mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa ngazi. Mimea ina majani ya kijani na pia baadhi ya rangi nyekundu. Mfumo huu ni mbinu ya kisasa.

Mwanaume amesimama ndani ya chafu la kisasa, iliyojaa mimea ya strawberry , iliyopandwa kwenye rafu. Amevalia kofia ya kijani na shati la milia la rangi ya machungwa na nyeupe. Matunda yaliyoiva yanaonekana yakining'inia kwenye mmea.

Mkulima anashikilia trei ya miche ya mboga ndani ya chafu. Miche mingine inakua vizuri kwenye kitanda .Kuna gari nyeupe mbali kidogo ndani ya chafu hiyo muundo wa chafu unaonekana wazi. Nwangaza wa jua unaingia ndani. bustani inaonekana yenye afya na utulivu.

Mimea michanga imepandwa kwenye mabomba meupe ikikua vizuri. Majani ya kijani kibichi yametoka kwenye udongo mdogo uliondani ya sehemu za kupandia. Huu ni mfumo wa kisasa usiohitaji udongo.

Bustani ndogo ya mboga. Kuna makreti meusi manne matatu yakiwa na maji au udongo wenye maji na moja lina mimea michanga. Mimea ya kijani kibichi inakua vizuri kwenye udongo. Kuna gome la miti limetawanyika chini likionyesha mandhari asilia.

Bonde la mimea limepangwa juu ya bomba la maji. Samaki wadogo wanaogelea juu ya maji ya manjano. Mimea mbalimbali ikiwemo mimea ya mitishamba imepandwa kwenye bonde la juu. Mabomba meupe yanaunganisha sehemu zote mbili.

Mimea ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba ya plastiki. Njia hii inaonyesha mfumo wa bustani usiotumia na udongo. Kila bomba lina mmea mbalimbali ya kijani. Vichaka vya kijani vimepangwa chini ya mabomba. Hali ya hewa inaonekana nzuri na mimea inaonekana kuendelia vizuri.

Shamba la kisasa linalotumia mfumo usiotumia udongo, mimea ya maboga inapandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa mistari mirefu, hakuna udongo unatumika hapa, mfumo huu unatumia maji yenye virutubisho, eneo linaonekana kama chafu yenye miundo ya metali.

Mimea ya kijani kibichi ikikua kwenye mfumo wima wa haidropiniki. Majani machanga yanachipuka kutoka kwenye vikapu vidogo vyeusi, vilivyowekwa kwenye nguzo nyeupe. Mfumo huu unawezesha kilimo cha kisasa kuhifadhi maji, inaonekana kama mimea ya mboga zenye majani.

Mfumo wa kilimo usiotumia udongo. Mizizi mirefu ya mimea inaonekana ikining'inia kwenye chombo cheusi. Kuna vifaa vya kijani ndani ya chombo maji au suluhisho la virutubisho linaonekana chini.

Mimea ya lettuce iliyopandwa katika mfumo usiotumia udongo. Kuna aina mbili za lettuce , kijani na nyekundu. Zimepandwa kwenye mfumo wa wima. Chini kuna sakafu ya vigae.

Mfumo wa bustani wima. Mmea umepandwa kwenye mabomba ya plastiki. Bomba yamepangwa wima yakiashiria mimea midogo. Kuna ukuta wa matofali nyuma. Mfumo mwingine wa mabomba unaonekana upande wa kulia.

Mimea ya letusi iliyopandwa kwenye mifumo usiotumia udongo. Imekuwa mikubwa yenye majani mabichi. Imeunganishwa na bomba. Ina miti mingi nyuma kuashiria ni nje.

Katika banda kubwa, vifaranga vingi sana vinatembea kwenye sakafu, na vyakula na maji vinapatikana kwenye mifumo ya kulisha. Rangi yao ya njano inajitokeza sana. Taa za kutosha zinaangazia eneo lote. Hali inaonekana safi.

Ngombe wengi wa maziwa wakiwa wamejipanga kwenye zizi, wana rangi ya nyeusi na nyeupe kila moja yuko ndani ya eneo lake na vichwa vyao viko nje. Chini kuna kinyesi au malisho inaonekana ni shamba la kisasa la ngombe.

Hili ni bustani la kisasa la matunda au chafu liliofunikwa kwa plastiki ya wazi. Mimea ya strawberry imepandwa kwa mistari mirefu ikiwa na matunda yaliyoiva. Njia nyeusi zimetenganisha safu za mimea. Mwangaza wa jua unaingia vizuri ndani ya chafu. Kuna mtu aliyefanya kazi mbali mbele. Hii ni njia nzuri ya kilimo.

Maghalani, ng'ombe wengi weusi na weupe wamekusanyika. Wanajilisha kwenye mabirika yaliyotandikwa nyasi kavu. Baadhi yao wamelala, wengini wamesimama. Ua wa chuma unatenganisha ng'ombe hawa. Kila ng'ombe ana tagi ya manjano sikioni. Mazingira yanaonekana safi na yametunzwa vizuri.

Shamba kubwa la migomba limejaa mirefu, majani yake ni mabichi yakionyesha afya njema, mstari wa migomba unaendelea mbali. ande moja kuna wavu wa samawati unaolinda mimea. Udongo uliolimwa unaebdelea pembeni.

Mimea ya kijani kibichi, michanga , iliyopangwa kwenye safu ndefu ndani ya chafu. Inaonekana kuwa na afya na kukua vizuri. Hali ya anga inaonekana kuwa nzuri, huku mimea ikikua na mazao mengi yakiwa yakitarajiwa.

Ndani ya chafu, mimea yenye majani mabichi imekua vizuri. Nyavu za kivuli zimetandikwa juu. Watu wawili wanaonekana mbali, wakitembea ndani ya muundo huo. Majengo yanaonekana nyuma. Mapipa mawili yanaonekana katikati ya mmea. Maua yanaendelea kukua.

Shamba lililopandwa brokoli, mimea imepangwa kwenye mistari mirefu kwenye udongo wenye kahawia. Baadhi ina rangi ya kijani kibichi inaonekana kama shamba la mboga.

Wafanyakazi wawili wamevalia sare za kijani na barakoa. Wanashughulikia parachichi kwenye mashine ya kupanga. Nyingi zimeonekana zikiwa tayari zimepangwa. Watu wanapaki parachichi kwenye makatoni.

Shamba kubwa lililojaa kabichi. Mimea imepandwa kwa safu ndefu ikionyesha mpangilio mzuri. Rangi ya kijani kibichi ya kabichi inatawala picha. Hii inaashiria kilimo kikubwa.

Shamba limepandwa vizuri likiwa na mistari mingi ya mimea midogo. Mabomba meusi ya umwagiliaji yametandazwa kando ya kila mstari. Udongo unaonekana kuwa tayari kwa kilimo. Mimea michache ya kijani inaanza kukua. Kuna jengo dogo mbali. Hali ya hewa inaonekana safi.

Mpira wa umwagiliaji unazunguka, ukirusha maji mashambani. Mimea midogo imepandwa kwenye mistari miwili. Udongo unaonekana mweusi na umelowa maji. Mabomba ya maji yanaonekana yakipita katikati. Hali hii inaashiria kilimo bora.

Mimea mingi inanyweshwa maji shambani. Sprinklers zimetawanya maji kwa upana . Sehemu moja ina mimea ya kijani kibichi, nyingine ina mimea yenye rangi ya zambarau. Anga lina mawingu meupe. Inaonyesha umwagiliaji wa kisasa.

Shamba la vitunguu lenye mimea mirefu ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye mistari, mifumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiwa na mabomba meusi yanayopitisha maji kwenye kila mimea. Udongo ni mwekundu na kuna miti mingi kwa mbali.

Shamba la kisasa la kilimo labda bustani ya kijani. Mimea midogo imepandwa kwenye mistari mirefu. Kuna mfumo wa umwagiliaji na matone uliowekwa chini. Udongo unaonekana kuwa na unyevu.

Mfumo wa paneli za jua zilzo wekwa katikati ya shamba la kilimo zipo juu ya nguzo imara zikielekea angani kuchukua nishati ya jua. Nyuma kuna shamba kubwa la mazao ya kijani kibichi yanaonekana kama mpunga au mahindi.

Shamba kubwa la nyanya. Mimea midogo imepandwa kwenye mistari, na inategemezwa na vigingi vya mbao. Kuna mabomba meusi ya umwagiliaji yaliyolala chini. Miti inaonekana kwa mbali. Inaashiria kilimo bora.

Mfumo wa umwagiliaji shambani maji yanatiririka kutoka kwenye bomba jeusi kubwa kwenda kwenye mtaro mdogo yakimwagilia mimea michanga na mahindi iliyo pandwa kwa safu. bomba limepinda likitoa maji kwa nguvu, udongo unaonekana kuwa na unyevu nyevu na kuna baadhi ya nyasi ndogo pembeni.

Shamba kubwa lenye mistari mirefu ya mimea midogo ya kijani. Mfumo wa umwagiliaji unaonekana ukitoa maji kwenye kila mstari. Ardhi inaonekana kuwa na unyevu. Mbingu ni safi.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa mstari mrefu. Mfereji mdogo wa maji unapita katikati ukinyunyizia mimea. Jembe linaonekana likitumika kuchimba karibu na mfereji. Udongo umelowa kuashiria umwagiliaji unaofanyika.

Bustani ya mimea ambayo imepandwa kwa udongo wa mchanga. Kuna mabomba ya umwagiliaji yanayopita ardhini. Mistari ya plastiki imetumika kuzuia magugu. Baadhi ya mimea inaonekana midogo.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa mistari. Kuna mifereji ya maji katikati ya mistari ya mimea, iliyonyoosha umwagiliaji. Miti mirefu inaonekana kando ya shamba. Anga ni safi, inaashiria kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Bomba jeusi lenye dripper nyekundu linaonekana likimwagilia mimea midogo. Udongo unaonekana kuwa na unyevu. Jua linang'aa likionyesha uzuri wa mimea.